Haya ni matunda ya nyanya yaliyolimwa kwa umakini mkubwa. Nyanya ni zao la biashara linaloleta kipato kikubwa kwa wakulima. Linalimwa kwa wingi na kuuzwa sokoni au viwandani kutengeneza bidhaa, ama tomato sosi. Kilimo hiki kinaongeza ajira na lishe bora kwa jamii.

Shamba lenye rutuba, limejaa vitunguu vyekundu vilivyovunwa na kuwekwa kwenye mpangilio, pembeni kuna majani yaliyokauka na na mimea ya kijani inayoashiria kiimo bora. Zao hilo la biashara lina mchango mkubwa kwenye kipato cha mkulima.

Tetra yenye rangi nyekundu inafanya kazi shambani ikiwa imeunganishwa na kifaa cha kulimia. Wakulima wamekaa kwenye sehemu maalumu ya mashine wakisimamia kila hatua. Mitambo ya kilimo kama hii huraisisha kazi kubwa na kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi wa maandalizi ya mashamba kwa msimu wa upandaji

Bwawa la kufugia samaki maarufu kama ufugaji wa samaki, bwawa hili limetengenewa kwa plastiki maalumu kuzuia kuvuja kwa maji na lina mazingira mazuri ya kuendeleza samaki kama sato au kambale. Ufugaji wa samaki husaidia kuongeza kipato kwa wakulima huku pia ukichangia upatikanaji wa misimu bora katika jamii.

Mwanaume aliyevaa suruali ya kijani na amesimama karibu na kitalu cha miche ya miti ameinua mkono kuonyesha bustani iliyo na kitalu cha miti iliyopandwa kwenye mifuko tayari kwa upandaji mazingira ni ya kijijini yaliyozungukwa na miti na vichaka hii ni kazi ya ustawi wa mazingira kupitia upandaji wa miti.

Mimea ina mea kwenye mabomba maalumu, bila kutumia udongo. Kila mche, ukifungiwa vizuri na kupewa maji, mizizi na majani yake yanakua kwa afya, kwa kasi katika mfumo wa kisasa na kutumia rasilimali kwa ufanisi.

Kilimo bora kinachotumia mabomba maalumu, kustawisha mbogamboga bila udongo, mimea hupandwa kwa safu wima na kunyweshwa kwa mfumo wa maji unaorudiwa. Njia hii huokoa nafasi na maji, na hutoa mazao safi na bora hata katika maeneo ya mjini; ni suluhisho la kisasa kwa chakula cha afya.

Bustani maalumu iliyofunikwa kwa plastiki juu na pembeni ili kulinda mimea dhidi ya jua kali mvua au upepo mkali. Ndani yake ina mimea mingi iliyokaa kwa mstari mzuri kwa ukoka wa plastiki maalumu njia hii husaidia wakulima kupata mbegu bora kwa ajili ya kupanga mashambani kwa wingi.

Mwanaume anasimamia kundi la mbwa wa ulinzi waliopo kwenye banda lenye vyumba vya mawe na milango ya bati. Mbwa wanaonekana wakiwa na afya njema, wakicheza na kuchangamka katika eneo lililooshwa vizuri, mazingira yamezungushiwa uzio wa waya na miti ya mbao, ikionyesha usalama na utunzaji mzuri wa wanyama. Hii ni sehemu ya huduma ya mifugo au mazizi ya mbwa.